Kifungashio chenye rangi ya bluu, nyeupe, pamoja na picha ya mfugo aina ya kuku, kikiwa na maandishi ya kumjuza mtumiaji katika mwendelezo wa kuimarisha afya ya mifugo kwa kutumia dawa hii.

Niaina ya kopo zenye rangi nyeusi na ya orange ikiwa na picha ya mfungo aina ya ng'ombe, pamoja na maandishi ya kumjuza mtumiaji ikiwa ni mwendelezo wa kuimarisha afya ya mfugo huu katika dawa hii ya mfugo.

Boski lenye rangi nyekundu na nyeupe pembeni na kopo lenye rangi nyekundu na nyeupe, akiambatanishwa na maandishi yanyomjuza mtumiaji ikiwa ni muendelezo wa kuimarisha afya ya mifugo hii.

Eneo la ndani ukiwa na mfuko uliowekwa maandishi yanayomjuza mtumiaji mkulima katika mwendelezo wa kuimarisha afya ya mavuno yao mazao na mifugo ili kujenga uzalishaji wa chakula na biashara.

Boksi na kopo, zenye rangi ya njano, nyeupe na orenji, zikiambatana na maandishi, picha ya mifugo mbalimbali, ikiwa ni mwendelezo wa kuimarisha afya ya mifugo hii.

Eneo la ndani likiwa limepambwa na maboksi, makopo mawili yenye rangi ya njano, kijani na nyeupe kwa ajili ya kumjuza mtumiaji katika mwendelezo wa kuimarisha afya ya mifugo.

Eneo la nje likizungukwa na watu, vyombo vya moto na bango kubwa lenye maandishi; yenye muonekano wa kumjuza mkulima, mfugaji; namna ya kupata dawa kwa jumla na rejareja ili kuimarisha afya ya mazao na mifugo.

Kabati lenye rangi nyeupe likiwa limesheheni makopo, maboksi, vifungashio vyenye rangi mbalimbali; zikiwa na maandishi na namna ya kumjuza mtumiaji (mteja) jinsi ya kuimarisha afya ya mifugo yao kupitia dawa hizo za mifugo.

Kopo lenye rangi nyeupe kijivu, boksi lenye rangi ya kijivu, maandishi mbalimbali ya kumjuza mteja; mtumiaji pamoja na picha ya mifugo mbalimbali ikiwa ni muendelezo wa kuimarisha afya ya mifugo hiyo.

Kopo lenye rangi nyeupe na bluu likiwa na picha ya mifugo maandishi ya kumjuza mtumiaji, ikiashira namna ya kuimarisha afya ya mifugo hiyo.

Eneo la ndani likiwa limehifadhiwa dawa mbalimbali kwenye makopo na vifungashio kwa ajili ya mifugo ili kuendeleza na kuimarisha afya ya mifugo pamoja na dada ambaye katika uchaguzi au mnunuzi katika eneo hili.

Boksi lenye rangi ya kijani na meupe likwa na picha yenye maandishi ya kumjuza mtumiaji dawa hii ya mifugo ikiwa na muendelezo wa kuimarisha afya ya mifugo.

Kopo lenye rangi nyekundu na nyeupe, likiwa na maandishi na picha ya mifugo. Kujuza mtumiaji faida mbalimbali katika dawa hii, ikiwa ni muendelezo wa kuimarisha afya ya mifugo.

Kopo lenye rangi nyeupe, likiwa na maandishi na picha ya ng'ombe, likimjuza mtumiaji faida zake katika mwendelezo wa kuimarisha afya ya mfugo.

Aina ya dawa mifugo iliyohifadhiwa kwenye kopo jeupe lenye maandishi na picha ya kuku, picha ambayo inamjuza mtumiaji juu ya matumizi ya mfugo unaopata tiba kutokana na dawa hiyo. Ikiwa na muendelezo katika kuimarisha afya.

Aina ya dawa za mifugo iliyohifadhiwa kwenye kifungashio cha kijivu, yenye picha ya mbwa, inayomjuza muhitaji matumizi na mwendelezo katika kuimarisha afya ya mfugo huo.

Boksi lenye rangi ya bluu na nyeupe, likiwa na maandishi ya kumjuza mtumiaji katika mwendelezo wa kuimarisha afya ya mazao na mifugo.

Zao lililosheheni, zao hili aina la mahindi ni zao la biashara wakiwemo wakulima mbalimbali ikiwa ni muendelezo wa kuongeza kipato chao na cha taifa.

Eneo la shamba kukiwa na mimea, miti, barabara kwa mbali, akiwemo mkulima na zao lake la biashara aina ya viazi tayari kwa mavuno ikiwa ni mwendelezo wa kuongeza kipato chake na taifa.

Eneo la shamba kukiwa na mimea, miti, wakulima wakiwa katika harakati ya kuvuna zao lao la biashara aina ya viazi likiwa limesheheni kwa ajili ya kuongeza kipato chao na taifa.

Eneo la wazi likizungukwa na miti na mimea mbalimbali wakiwemo wakulima waliovaa mavazi rasmi katika harakati zao za kuvuna zao hili la biashara, ikiwa ni mwendelezo wa kuongeza kipato chao na taifa.

Eneo la shamba wakiwemo wakulima, miti, mimea mbalimbali, kukiwa na harakati za kuvuna zao hili la biashara aina la viazi ikiwa ni mwendelezo wa kupata kipato chake na cha taifa.

Aina ya zao la biashara (kitunguu) likiwa limezungukwa eneo la wazi, kukiwa na: mimea, miti, gari pamoja na wanaume; wakiwa katika harakati za kuhifadhi zao hilo ili kuongeza kipato chao na taifa.

Eneo la nje liliozungukwa na miti na majani mbalimbali ikiwemo, zao la biashara aina ya vitunguu tayari kwa kunadiwa kwa wahitaji wa chakula na biashara, ikiwa ni mwendelezo wa kuongeza kipato chake na taifa.

Eneo la nje likiwa limesheheni na kustawisha kwa mimea iliyotayari kwa ajili ya mavuno ikiwa ni mwendelezo wa kuongeza kipato cha mkulima na taifa katika zao hili la biashara alimaarufu kama pilipili hoho.

Ni eneo la shamba likizungukwa na mazao mbalimbali pamoja na trekta, chombo maalum ambacho kinasaidia mavuno wa zao hilo la biashara, ikiwa ni mwendelezo wa kuongeza kipato cha mkulima na taifa.

Eneo la wazi likiwa na mavuno ya zao la biashara aina ya nyanya zikiwa zimebebwa na mifuko kwa ajili ya kuvuna. Hii ni muendelezo wa kuongeza kipato cha mkulima na taifa.

Eneo la shamba likiwa limesheheni mavuno ya zao kuu la biashara aina nyanya, ikiwa kama mwendelezo wa kuongeza kipato kwa mkulima huyu na pato la taifa.

Eneo la shamba likiwa limezungukwa na miti, mimea, pamoja na wanawake katika harakati ya mavuno wa zao la biashara aina ya viazi, ikiwa ni mwendelezo wa kuongeza kipato cha mkulima huyu na taifa.

Eneo la wazi likiwa limesheheni zao kuu la biashara aina ya mahindi. Pembeni akiwemo mkulima katika harakati zake za mavuno ya zao lake hilo la biashara, ikiwa ni muendelezo wa kuongeza kipato chake na cha taifa.

Eneo la shamba likiwa limepambwa na miti, mimea iliyochipua kwa ajili ya mavuno, akiwepo mkulima katika vazi rasmi kwa ajili ya mavuno wa zao lake hili la biashara kwa kuongeza kipato chake na cha taifa.

Eneo la wazi likisheheni aina ya zao la biashara, linalojulikana kama karoti, kwaajili ya mavuno, ili kuongeza kipato cha mkulima na taifa.

Mandhari ya nje inayozukwa na miti unaoitwa mgomba, ulio stawi vizuri tayari kwa kuchepua zao la biashara linalojulikana kama ndizi, ambayo hutumika kama chakula na tiba ya afya.

Eneo la wazi likiwa limezungukwa na vifaa mbalimbali ambavyo vimejazwa zao la biashara la nyanya, kukiwa na mkulima makini akiangalia mazao yake katika mwendelezo wa kuongeza kipato chake na cha taifa.

Zao la biashara zao hili linajulikana kwa jina la papai, ambalo limesheheni na kustawi kwa ajili ya kuvunwa. Lina mahitaji mahususi, haswa katika chakula na tiba ya afya. Pia, ni ongezeko la pato la taifa na la mkulima.

Wakulima ambao ni wanawake wakiwa na ndoo kwa ajili ya kukusanya mavuno yao ya zao la biashara, linalojulikana kama nyanya na mwendelezo wa kuongeza kipato chao na pia kwa taifa.

Eneo la wazi likimuonyesha mkulima akiwa katika harakati za mavuno ya zao la biashara aina ya vitunguu, kwa mbali kuna majengo na miti mbalimbali.

zao la biashara linalojulikana kama nyaya lenye matumizi ya chakula cha nyumbani, iliyopaswa ndani ya nyumba ya kijani zao hili liko tayari kwa mavuno, ili kuongeza pato la mkulima na taifa.

Mwanamke huyu akiwa na tabasamu katika eneo la wazi, akizungukwa na zao la biashara aina ya nyanya, tayari kwa wahitaji na pia kuongeza kipato chake.

Zao hili la biashara linafahamika kwa jina la ndizi. Limezungukwa na wanawake na wanaume eneo la wazi kwa ajili ya kuuza. Zao hili linatumika kama chakula nyumbani na tibalishe.

Mpangilio maalumu wa mkulima huu, ulioshikilia zao lake la biashara kwa kutumia miti mbalimbali, ambayo uko tayari kwa ajili ya kuongeza kipato chake na taifa.

Eneo la wazi, kukiwa na wanawake na wanaume wakikusanya zao hili la biashara linalojulikana kama viazi vitamu. Pembeni kukiwa na vyombo vya kuhifadhiwa vyenye rangi ya bluu na kijani.

Eneo la wazi likizungukwa na wanawake katika ukusanyaji wa zao la biashara alimaarufu viazi, kwa ajili ya mahitaji ya chakula na biashara.

Miongoni mwa zao la biashara, maarufu kama kahawa, lenye uhitaji wa watu wengi haswa likitumika kama kiburudisho na tiba za kiafya. Zao hili lina faida kubwa na linaongeza pato la taifa.

Ni miongoni mwa zao la biashara wenye uhitaji wa watu wengi haswa likitumika kama chakula na tiba ya afya. Zao hili linajulikana kama ndizi linafaida kubwa na pia linaongeza pato la taifa, pembezoni kukiwa kumezungukwa na migomba mingi ambayo ipo tayari kwa ajili ya kuvunywa.

Eneo la shamba likizungukwa na mimea, miti, mimea hiyo iliyostawi kwa nadhifu, ikiwa ni mwendelezo wa uzalishaji wa chakula na kuongeza kipato katika zao hili la biashara.

Eneo la shamba likizungukwa na zao la biashara aina ya mahindi, wakiwemo wakulima katika harakati za kuvuna zao hili la biashara ili kuongeza kipato chao na taifa.

Eneo la shamba likizungukwa na mapapai yaliyostawi kwenye ardhi kubwa, zao hili la biashara lililokuwa tayari kwa ajili ya kuuzwa ikiwa ni muendelezo wa uzalishaji wa chakula na biashara na kuongeza kipato na cha taifa.

Eneo la shamba likizungukwa na miti na zao la biashara aina ya papai akiwemo mkulima katika kufanya mavuno ya zao hili la biashara ikiwa ni mwendelezo wa kuongeza kipato chake na taifa.

Eneo la shamba likiwa limezungukwa na migomba aina ya ndizi, zao hili la biashara akiwemo mkulima na tabasamu katika kuvuna zao hili, ikiwa ni muendelezo wa uzalishaji wa biashara na chakula katika kuongeza kipato.

Eneo la wazi likiwa na wanawake na wanaume wakiwa na tabasamu wakiwa na mazao yaliyowekwa katika sehemu maalumu, ikiwa ni muendelezo wa uzalishaji wa zao hili la biashara aina ya nanasi katika kuongeza kipato cha taifa.

Eneo la ndani likiwa na zao la biashara, aina ya pilipili hoho ikiwemo na mimea iliyostawi, ikiwa ni mwendelezo wa uzalishaji wa chakula na biashara katika kuongeza pato la taifa.

Akiwemo mkulima aliyeshikilia zao la biashara aina ya papai. Likiwa limezungukwa tayari kwa kuvunwa ili kuongeza kipato na cha taifa.

Wakulima wakiwa na zao lao la biashara aina ya nyanya, akitoa maelekezo, ikiwa muendelezo wa uzalishaji wa chakula na biashara na kuongeza kipato cha taifa.

Mwanamke kwa mwanaume wakizungukwa na mazao yaliyostawi yanayojulikana kama maembe, ikiwa ni mwendelezo wa uzalishaji wa chakula na biashara na kuongeza kipato na taifa.

Eneo la shamba akiwemo mkulima mwenye tabasamu, akiwa na zao la biashara aina ya tikiti maji ikiwa ni muendelezo wa uzalishaji wa zao hili la biashara katika kuongeza kipato chake na taifa.

Eneo la ndani, wakiwepo wakulima katika mavazi maalumu na vifaa vyenye kuhifadhi zao hili la biashara aina ya ndizi, ikiwa ni muendelezo wa kuongeza kipato cha taifa.

Zao la biashara linalojulikana kama vitunguu, likiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na katika uzalishaji wa chakula na biashara, ili kuongeza kipato na cha taifa.

Zao hili la biashara lililosheheni, likiwa tayari kwa mavuno, akiwemo mkulima katika harakati za kuvuna. Ikiwa ni muendelezo wa kuongeza kipato chake na cha taifa.

Wakulima wakiwa katika harakati ya kuvuna katika zao hili la biashara aina ya mahindi, wakiwa wamezungukwa na miti, mimea iliyostawi ikiwa ni muendelezo wa uzalishaji wa zao hili la biashara katika kuongeza kipato chao na cha taifa.

Mazao yaliyosheheni yakiwekwa katika vifaa maalumu wakiwemo na wakulima mbalimbali ikiwa ni muendelezo wa zao hili la biashara aina ya nyanya katika kuongeza kipato na cha taifa.

Mkulima akiwa na tabasamu akizungukwa na mimea iliyostawi na miti, akiwa na zao la biashara aina ya pilipili ikiwa ni muendelezo wa uzalishaji wa zao hili na kuongeza kipato chake na cha taifa.

Eneo la wazi likiwa na wakulima wawili wakizungukwa na zao la biashara aina ya nyanya, ikiwa ni mwendelezo wa kuongeza kipato chake na cha taifa.

Mkulima akiwa na furaha katika kuvuna zao hili la biashara akizungukwa na mazao yaliyo stawi vizuri, ikiwa ni muendelezo wa kukuza kipato chake na cha taifa katika zao hili la biashara.

Eneo la shamba likiwa na mimea iliyochipua, uzio pembeni ya miti, ikiwa ni mwendelezo wa kilimo bora kwa mkulima huyu katika kuzalisha zao la chakula na la biashara.

Eneo la nje likizungukwa na miti na mimea, wakiwemo wakulima mbalimbali, Katika harakati ya kuvuna zao la biashara aina ya viazi. Ikiwa ni muendelezo wa kuongeza kipato chao na taifa.

Eneo la shamba likizungukwa na miti, majani, mimea mbalimbali, wakiwemo wakulima katika harakati za kuvuna zao hili la biashara aina ya viazi, ikiwa ni muendelezo wa kuongeza kipato chao na taifa.

Eneo la shamba mkulima huyu akizungukwa na zao lake la kabichi tayari amevuna akizungukwa na miti na mimea mbalimbali, tayari kwa ajili ya kupata kipato chake na cha taifa.

Eneo la wazi likiwa limezungukwa na nyumba, nguzo za umeme na watu mbalimbali, likiwa na mueonekano wa kustawisha mimea, miche, ambayo ndani yake wakulima wako katika harakati za kuvuna, ili kuongeza kipato chao kama mkulima, na cha taifa.

Makopo mbalimbali yanayoonesha mimea inayoanza kuchipua, yaliyoandaliwa na mkulima katika mwendelezo wa kuongeza kipato chake na taifa.

Baada ya kazi ngumu ya wakulima hawa, wakiwa katika harakati za mavuno yao huku wakiwa na mavazi na viatu maalumu katika mwendelezo wa kazi zao za kilimo.

Ni aina ya mfumo bora wa kisasa ambao unatumika na mkulima ambapo hutumia njia ya upandikizaji mbegu njia ambayo ina faida ya upatikanaji wa miche bora kwaajili ya kupata mazao ni sehemu ya faida hizo.

Mkulima huyu mwenye jinsia ya kiume, akiwa kwenye harakati za kuvuna zao lake, likiwa limesheheni na mvuto nadhifu, zao aina ya nyanya katika shamba hili, kwa ajili ya chakula na biashara.

Wakulima wakiwa wamezunguka zao la kilimo aina ya parachichi wakiwa tayari kwa kuuzia maeneo mbalimbali, yakiwa katika vifaa maalumu ikiwa ni muendelezo wa uzalishaji wa chakula na biashara kuongeza kipato chao.

Eneo la ndani, likishikiliwa na vyuma na turubai lenye mwangaza, wakiwemo wakulima katika uangalizi wa zao hili lililostawi, ikiwa ni muendelezo wa uzalishaji wa chakula na biashara.

Mkulima akiwa na tabasamu, akiwa na zao la biashara aina ya tikiti maji, akizungukwa na miti, mimea iliyostawi, ikiwa ni muendelezo wa kuongeza kipato chake na taifa na uzalishaji wa chakula na biashara.

Eneo la ndani likiwa limezungukwa na mimea iliyostawi kwa ustadi ikiwemo mashine ya kilimo, ikiwa ni mwendelezo wa kusaidia kurahisisha shughuli mbalimbali za kilimo.

Eneo la ndani, likiwa na turubai lililoshikiliwa na machuma maalumu, ikiwemo mimea iliyostawi; mashine ya kustawisha mimea hiyo, ikiwa ni mwendelezo wa uzalishaji wa chakula na biashara katika mavuno hayo.

Eneo la shamba likizungukwa na miti na mimea, kukiwa na kifaa cha moto chenye matairi makubwa na madogo, kikishikiliwa na vyuma; ikiwa ni mwendelezo wa mashine za kilimo zinazoongeza uzalishaji wa mazao na kurahisisha ufanisi katika kilimo.

Eneo la shamba likizungukwa na miti, mimea na kifaa maalumu kwa ajili kuandaa shamba hili, ili kuleta uzalishaji mkubwa wa chakula na biashara.

Eneo la ndani, kukiwa na mimea iliyochipua ndani ya mashine mbalimbali, ikiwa ni muendelezo wa kumsaidia mkulima katika uzalishaji mkubwa wa chakula na biashara.

Eneo la shamba eneo hili likiwa na mashine ya kilimo katika mwendelezo wa kuandaa shamba kwaajili ya upandikizaji wa mbegu, pembeni kukiwa na mimea iliyochipua na kustawi.

Eneo la shamba lenye kuonyesha kifaa maalumu, ambacho kinachoendeshwa na mwanaume ambacho kinapalilia mazao haya yanayomsaidia mkulima katika kutengeneza kilimo cha kisasa na bora.

Eneo la ndani, kukiwa na mashine iliyowezesha mimea kuchipua kwa ustadi maalum, kwa ukuaji wa mimea hiyo katika kukuza uzalishaji wa kilimo.

Ni aina ya mashine ya kilimo inayotumika kurahisisha kazi ya kilimo. Mashine hii inamrahisishia mkulima kazi ya kulima, kupanda, kuvuna na kumwagilia katika eneo la shambani.

Mashine za kilimo zikizungukwa na mimea mbalimbali kwa ajili ya kuvunwa, kukokotwa na umwagiliaji, ili kusaidia ongezeko la uzalishaji wa mazao haya katika hili shamba.

Eneo la wazi likizungukwa na mimea, miti, bwawa kubwa kwa ajili ya ufugaji wa samaki ikiwa ni muendelezo wa uzalishaji wa samaki, kwa ajili ya chakula na biashara.

Ufugaji wa samaki, ni kifaa maalumu kwa ufugaji wa samaki muonekano wa samaki huyu mwenye rangi zenye mvuto wa pekee kwa ajili ya chakula, biashara na kivuto kwa jamii na watalii.

Eneo la wazi likizungukwa na mimea pamoja na bwawa maalum kwa ufugaji wa samaki pembeni kuna mbao na turubai iliyosindikwa na tofali kwa ajili ya mwendelezo wa kilimo cha samaki ambao huchangia lishe na uchumi.

Eneo la nje likizungumzwa na miti, mimea, barabara wakiwemo watu mbalimbali, ikiwa ni muendelezo wa utunzaji wa misitu, ambao ni kivutio kikuu kwa watalii na jamii.

Eneo la nje likiwa limezungukwa na miti, majani ikiwa na wanaume wenye nyuso za furaha katika kupandikiza miti ikiwa ni mwendelezo wa kutunza mazingira, usimamizi wa misitu kwa ajili ya wanajamii na wanyama.

Mimea iliyochipua ikiwa ndani ya mabomba yanayotiririka maji ikiwa ni muendelezo wa kilimo cha kisasa kinachostawisha mimea bila kutumia udongo, ambacho kinamsaidia mkulima kustawisha mazao yake kwa ajili ya chakula na biashara.

Eneo la nje likiwa na mabomba yaliyopandwa kwa ustadi yaliyobeba mimea, miche, pembeni akiwepo mkulima katika harakati za kumwagilia, ikiwa ni muendelezo wa kilimo cha kisasa kinachosababisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Muonekano wa tabasamu katika mkulima huyu aliyezungukwa na mabomba mbalimbali yaliyostawisha mimea, ikiwa ni muendelezo wa kutumia kilimo cha kisasa ambacho hustawisha mimea bila kutumia udongo.

Ni eneo la wazi likiwa na kichombo au kifaa kilichobeba mimea mbalimbali, ikiwa ni mwendelezo wa kilimo cha kisasa kinachostawisha mimea bila kutumia udongo, ili kumsaidia mkulima katika kupandikiza mazao yake.

Kilimo cha kisasa kilichobebwa na mashine inawezesha ukuaji wa mimea, imewekwa kwenye vyombo maalumu vinavyo ruhusu mizizi kufyonza virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji. Kifaa hiki kipo imara kwa ajili ya kustawisha mazao.

Mimea hii imepandwa kwenye kifaa maalumu kwa ajili ya kukua bila kutumia udongo. Kifaa hiki chenye bomba jeupe kinaonyesha namna mimea ilivyostawi vizuri.

Mkulima huyu ameweza kutumia kilimo ambacho kinastawisha mimea bila kutumia udongo. Kuna mabomba yaliyojipanga kwa ustadi na kushikiliwa na mbao, pembeni kukiwa na miti mbalimbali.

Kopo jeupe, likiwa na mimea mbalimbali, ambayo iliyostawi bila kutumia udongo. Mimea hiyo inatumika kwenye matumizi ya nyumbani, tiba ya afya na pia inakuza kipato cha taifa na cha mkulima.

Ni aina ya kilimo iliyoonesha mmea uliopandwa na kifaa maalumu kwa ajili ya kukua bila kutumia udongo, kifaa hiki chenye mabomba yalioonyooka meupe kinaonesha namna mmea ulivostawi vizuri.

Mabomba yaliyopangiliwa, yakiwemo na mimea iliyostawi eneo la ndani, ikiwa ni mwendelezo wa uzalishaji wa vilimo bila kutumia udongo, katika kuongeza uzalishaji wa chakula na biashara.

Eneo la ndani likiwa na mimea iliyostawi, vyuma vilivyoshikilia turubai hili na lingine vilivyoshikia mimea iliyostawi, ikiwa ni mwendelezo wa kilimo cha viwanda, kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara badala ya matumizi ya familia pekee.

Eneo la ndani, kukiwa kumesambaa zao la biashara aina ya vitunguu, akiwemo mtu anakusanya kwa ajili ya biashara, ikiwa muendelezo wa uzalishaji mkubwa wa chakula na biashara katika kilimo cha viwanda.

Eneo la shamba likiwa limezungukwa na miti, mimea na zao la biashara aina ya mahindi ikiwa ni muendelezo wa uzalishaji wa kilimo cha kiwanda katika ongezeko la chakula na biashara.

Eneo la ndani likizungukwa na mabomba na maturubai pamoja na mimea iliyo chepua wakiwemo wakulima katika uangalizi wa mimea hiyo. Ikiwa ni muendelezo wa uzalishaji mkubwa wa chakula na biashara katika kilimo cha viwanada.

Eneo la wazi likiwa na zao aina ya kabichi, tayari kwa kuvunwa. Likizungukwa na miti na mimea mbalimbali, ikiwa ni muendelezo wa kilimo cha kiwanda, ambacho huchangia uzalishaji mkubwa wa chakula.

Eneo la shamba likiwa na wakulima wanawake kwa wanaume wakiwa katika harakati za kuvuna zao hilo, ikiwa ni mwendelezo wa kilimo cha viwanda chenye uzalishaji mkubwa wa chakula kwa biashara.

Mandhari asilia ikiwa na muonekano wa maturubai, ndani yake kukiwa na mimea iliyostawi kwa mbali, milima, miti, ikiwa ni mwendelezo wa kuimarisha kilimo cha kiwanda kwa ajili ya mahitaji ya biashara na chakula.

Eneo la shamba likiwa na mimea iliyostawi kwa mbali kukiwa na nyumba na miti na barabara. Hii ikiashiria kilimo cha viwanda kinachozalisha chakula na zao la biashara.

Eneo la ndani likiwa limebeba bidhaa aina ya nyanya pembeni kukiwa na watu katika shughuli mbalimbali za uzalishaji wa zao hili la nyanya, ikiwa ni mundelezo wa uzalishaji mkubwa wa kilimo cha viwanda katika biashara na chakula.

Eneo la ndani likuzungukwa na vifaranga venye rangi ya njano na nyeusi kwaajili ya uzalishaji wa kilimo cha kiwanda, mahususi kwenye ufungaji ambao huongeza pato la taifa na la mfungaji.

Eneo la wazi likiwa limezungukwa na mimea mbalimbali, pamoja na miti. Mimea hiyo alimaarufu kwa jina la kabeji likiwa limestawi tayari kwa mavuno, ambao ni muendelezo wa kilimo cha viwanda kwa mahitaji ya biashara na chakula.

Eneo la shamba ilikizungukwa na mimea iliyostawi kwa unadhifu zaidi. Ikiwa ni mwendelezo wa kilimo cha viwanda katika uzalishaji wa chakula na biashara.

Eneo la shamba kukiwa na mimea iliyo chipua, katikati bomba jeusi likiwa limepita, ikiwa ni muendelezo wa kuimarisha mimea hii kwa kilimo cha umwagiliaji.

Eneo la shamba likiwa limezungukwa na mimea iliyostawi, ikiwemo bomba likiwa limepita huku linatiririka maji ikiwa ni muendelezo wa kilimo cha umwagiliaji katika uzalishaji na kuimarisha usalama wa chakula.

Eneo la wazi likiwa na mimea iliyochipua ikipambwa na mabomba yanayotiririka kwa maji wakiwemo wakulima, ikiwa ni muendelezo wa uzalishaji wa mazao katika mfumo huu wa umwagiliaji.

Kipipa cha plastiki cheusi kilichowekwa juu au chini ya udongo kando ya miche mimea mipya, ambacho kinatumika katika mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Eneo la shamba likiwa na mmea uliostawi, pembeni kukiwa na miche inayochipua; kukiambatana na bomba lililopita kwa ajili ya kumwagilia ambayo inaendeleza kukuza kwa mimea hiyo na miche.

Eneo la shamba likizungukwa na mabomba, mimea, matofali yaliyo pangiliwa, ikiwa ni mwendelezo wa uzalishaji wa kilimo cha umwagiliaji katika kumsaidia mkulima kwenye harakati za uzalishaji huu.

Eneo la shamba likiwa na mimea iliyostawi, pembeni kukiwa na miti. Ikiwa ni mwendelezo wa uzalishaji wa mazao hayo kwa kutumia kilimo cha umwagiliaji, katika kuzalisha chakula na biashara.

Mandhari asilia ikiwa imezungukwa miti, mimea, milima, barabara, ambayo ni mwendelezo wa makazi bora kwa wanyama, wadudu, na ndege pamoja kivutio kwa watalii na jamii.

Mandhari asilia ikiwa imezungukwa na mimea, miti, milima ikiwa ni kivutio kuu kwa watalii na jamii, makazi bora kwa wanyama, wadudu na ndege.

Mandhari asilia ikiwa imezungukwa na mimea, miti, maji yaliyosimama, barabara ikiwa ni muendelezo wa kivutio kwa watalii, wanajamii, makazi bora kwa wanyama wadudu na ndege.

Eneo la mbuga likiwa na mandhari asilia iliyozungukwa na miti, mimea kwa mbali ikionekana milima ikiwa ni mwendelezo wa kivutio kwa wanajamii, watalii makazi bora kwa wanyama, ndege na wadudu.

Mandhari asiliia ikiwa imezungukwa na miti, mimea, milima kwa mbali ikiwa ni muendelezo wa kivutio kwa watalii ,jamii, makazi bora kwa wanyama, wadudu pamoja na ndege.

Mandhari asilia, iliyozungukwa na miti, mimea na mvuto wa jua unaoangaza katika muendelezo wa kuwa kivutio kwa watalii na makazi bora kwa wanyama na wadudu.

Mandhari asilia, ikizungukwa na miti na mimea, akiwemo swala katika harakati zake akipita barabarani hapo ikiwa ni mwendelezo wa makazi bora kwa wadudu na wanyama.

Mandhari asilia ikiwa imepita barabara, miti, mimea, milima kwa mbali; ikiwa muendelezo wa muonekano mzuri kwa watalii na makazi bora kwa wanyama na wadudu.

Mandhari asilia iliyozungukwa na mimea, majani, miti kwa mbali milima. Inayokuwa kivutio kwa watalii; makazi bora kwa wanyama na wadudu.

Mandhari asilia iliyozungukwa na mimea, mti, wanyama pamoja na mlima kwa mbali, hii inaashiria kivutio kwa watalii na jamii na makazi bora kwa wanyama, wadudu na ndege.

Mandhari asilia ikiwa imezungukwa na miti, mimea pia na bwawa; ikiwa ni muendelezo wa makazi bora kwa samaki, wadudu na wanyama.

Mandhari yenye uoto asilia, ukizungukwa na miti kwa mbali kukiwa na wanyama ikiwa ni mwendelezo wa kivutio kwa watalii na makazi kwa wanyama na wadudu.

Mandhari asilia iliyopambwa na miti, mimea mbali mbali ikiwa ni kivutio kikuu kwa watalii na makazi bora kwa wanyama na wadudu.

Mandhari asilia iliyopambwa na milima, mimea, miti mbalimbali; ikiwa ni muendelezo wa kivutio tosha kwa watalii, makazi bora kwa wanyama na wadudu.

Mandhari asilia yenye uoto asilia iliyozungukwa: miti, mimea, mabwawa; yenye ardhi iliyo rutuba kwa ajili ya makazi bora ya wanyama, wadudu na kivutio kwa watalii.

Mandhari asilia, mandhari hii imepambwa na miti, milima, mimea, mto, ndege ni kivutio kwa watalii, makazi bora kwa wanyama, wadudu na ndege.

Ni mandhari asilia iliyo zungukwa na mimea, miti, mto ambao ni muendelezo wa makazi kwa wanyama, samaki na wadudu.

Mandhari asilia yenye uoto asilia uliozungukwa: mimea, miti, milima ambayo ni mwendelezo wa kivutio cha watalii, makazi kwa wanyama na watu.

Eneo la wazi kukiwa na mandhari yenye mvuto wa pekee. Mawe yaliyojipanga kwa ustadi na milima kwa mbali ikizungukwa na miti na mimea mbalimbali.

Eneo asilia, likiwa limezungukwa na miti mbalimbali, kwa mbali kukionekana na milima iliyokua na mvuto, na mawe yaliyonyooka katika mstari, maalumu kwa ajili ya wanyama wa aina mbalimbali kama makazi yao.

Mandhari asilia iliyobebwa na miti na wanyama kwa mbali mlima, no kivutio kwa wanajamii na pia watalii, pia ni makazi kwa wanyama na wadudu.

Mandhari asilia iliyobebwa na ziwa, miti, milima kwa mbali barabara ni kivutio kwa watalii na makazi kwa wanajamii.

Ni mandhari asilia iliyobebwa na miti, mto na mimea, pia ni kuvutio kwa watalii na wanajamii, na makazi kwa ajili ya wanyama, samaki na wadudu.

Eneo fulani lenye mandhari asilia ambalo limejumuisha mto ,miti na milima kwa mbali, mandhari hii ni makazi ya wanyama na wadudu mbalimbali.

Taswira ya mazingira yenye muundo nadhifu, muonekano wa miti mbalimbali iliyosambaa pamoja na milima kwa mbali, ambayo ni kivuto kikubwa kwa wanajamii, na pia kwa watalii na wanyama mbalimbali.

Mandhari yenye uoto asilia ikizungukwa na miti, mimea, milima; ikiwa ni mwendelezo wa kivutio cha watalii, jamii; malazi bora kwa wanyama, wadudu na ndege.

Mandhari asilia ikizungukwa na mimea, miti, maji yanayotiririka ikiwa ni mwendelezo wa wakivutio kwa watalii, jamii, malazi bora kwa wanyama na wadudu.

Mandhari asilia, iliyozungukwa na mimea, miti, milima kwa mbali, yenye uoto asilia, ikiwa ni muendelezo wa kivutio kwa watalii, jamii malazi bora kwa wanyama, wadudu na ndege.

Mandhari asilia, ikiwa imezungukwa na majani, miti, milima kwa mbali, ikiwemo na barabara, ikiwa ni muendelezo wa kivutio kwa watalii, jamii, malazi bora kwa wanyama na ndege.

Mandhari asilia ikizungukwa na; miti, mimea, maji na jua likichomoza, ikiwa ni mwendelezo wakivutio kwa watalii, malazi bora kwa wanyama, wadudu na ndege.

Mandhari asilia ikiwa na: wanyamapori, mimea, miti na maji yaliyosimama; ikiwa ni mwendelezo wa kivutio kwa watalii, jamii; malazi bora kwa wanyama, wadudu na ndege.

Mandhari asilia iliyozungukwa na miti, mimea, maji yanayotiririka, ikiwa ni mwendelezo wa kivutio kwa watalii, jamii, malazi bora kwa wanyama, ndege na wadudu.

Mandhari asilia yenye uoto wa asilia ikizungukwa na: mimea, miti, milima kwa mbali; ikiwa ni mwendelezo wa kivutio cha watalii, jamii; pamoja na malazi bora kwa: wanyama, wadudu na ndege.

Mandhari asilia ikizungukwa na miti, mimea, majani yaliyopandwa kwa ustadi ikiwa ni muendelezo wa kivutio kwa watilii, jamii malazi bora kwa wanyama na samaki.

Mandhari asilia iliyozungukwa na miti, mimea, milima kwa mbali. Ikiwa ni mwendelezo wa kivutio kwa watalii, jamii; malazi bora kwa wanyama, ndege na wadudu.

Mandhari asilia ikiwa imezungukwa na miti mimea majani yaliyopandwa kwa ustadi zaidi, ikiwa ni mwendelezo wakivutio kwa wanajamii watalii maradhi bora kwa wanyama miti na ndege.

Mandhari asilia iliyozungukwa na mimea, miti, milima kwa mbali; akiwemo mnyamapori katika harakati zake za hapa na pale. Ikiwa ni mwendelezo wa kivutio cha wanajamii, watalii; malazi bora kwa wanyama, wadudu na ndege.

Mandhari asilia ikiwa ni eneo la mbuga likizungukwa na: mimea miti milima kwa mbali wakiwemo na wanyama wa pori, ikiwa ni mwendelezo wa kivutio kwa watalii, jamii, malazi kwa wanyama wadudu na ndege.

Mandhari asilia ikizungukwa na miti, mimea, maji yanayotiririka. Ikiwa ni muendelezo wa kivutio kwa wanajamii watalii, malazi kwa wanyama, wadudu na ndege.

Mandhari asilia iliyozungukwa na: miti, mimea, milima; ikiwa ni mwendelezo wa kivutio kwa watalii, wanajamii; malazi kwa wanyama wadudu na ndege.

Mandhari asilia ikiwa imezungukwa na miti, milima, mimea, barabara ikiwa ni mwendelezo wa kivutio kwa watalii, wanajamii, malazi bora kwa wanyama ndege.

Madhari asilia ikiwa na mwonekano wa mlima, miti, mimea ikiwa ni mwendelezo wa kivutio kwa wanajamii, watalii, malazi kwa wanyama, mimea na ndege.

Eneo la wazi likizungukwa na miti, mimea, makabati pamoja na mfugaji alievaa mavazi ya kujilinda ikiwa ni muendelezo wa kuongeza pato la mfugaji na taifa.

Wanawake na wanaume katika eneo la wazi wakiwa na mavazi meupe, kwa ajili ya kuangalia na kusimamia ufugaji wa mifugo na kuzuia maambukizi mbalimbali ambayo ni muhimu kwa mahitaji ya nyumbani na kuongeza uchumi wa nchi.

Eneo la zizi likizungukwa na mifugo mbalimbali, mifugo hiyo aina ya mbuzi, ikiwa ni maeneo ya malazi na chakula ikiwa ni mwendelezo wa uzalishaji wa mifugo kwa ajili ya chakula na biashara.

Eneo la nje, kukiwa na banda, chumba, akiwemo mkulima akishikilia mifugo hiyo aina ya ndege inayojulikana kama kuku, ikiwa ni mwendelezo wa uzalishaji wa mifugo hii aina ya ndege ya kuku katika kuzalisha chakula na biashara.

Eneo la ndani kukiwa na aina ya mifugo inayojulikana kama bata, akiwemo mdada. Pembeni kukiwa na vifaa maalumu kwa ajili ya kuhifadhi vyakula vyao na bwawa dogo kwa ajili ya mahitaji yao madogo. Ikiwa ni mwendelezo wa uzalishaji wa mifugo hii katika chakula na biashara.

Picha inayoonyesha banda la kuku wanyama waliyoko kwenye mfumo wa ufugaji wa ndani kuku wengi, wanaonekana wakila kutoka kwenye vyombo vya kulishia na kunywa kutoka kwenye vyombo vya kunyweshea, banda linaonekana kuwa safi na lenye nafasi ya kutosha kwa kuku wa kusonga.

Eneo la wazi likiwa na aina ya ndege alimarufu kama kanga, ambao mara kadhaa hutumika kama chakula na pia kuongeza kipato kwenye biashara.

Eneo la ndani likizungukwa na kuku wengi wakiwa na vyombo na mbao kwa ajili ya chakula na sehemu ya malazi. Kuku wakifugwa kwa ajili ya mayai na nyama.

Kifungashio chenye rangi ya kijani na nyeupe. Picha ya mbegu ikiwa ni muendelezo wa uzalishaji wa kilimo cha mbegu ya kisasa kwa ajili ya mkulima.

Eneo la shamba likiwa limezungukwa na mimea iliyochipua, mabomba yenye rangi nyeusi yaliyopita katikati ikiwa ni mwendelezo wa kilimo cha mbegu katika kuzalisha mbegu bora, ili ziweze kustahimili magonjwa au hali mbaya ya hewa.

Eneo la shamba likiwa na miti na mimea mbalimbali pamoja na mabomba, ikiwa muendelezo wa kilimo cha mbegu kilichofanikisha kuchepua kwa mimea hiyo kwa kazi nzuri ya mkulima aliyofanya.

Eneo la shamba likiwa limezungukwa na mimea iliyo chipua, ikiwa ni mwendelezo wa kilimo cha mbegu katika ukuaji na kustawisha mimea ndani ya shamba hili la mkulima huyu.

Magunia yakiwa yamesheheni mbegu mbalimbali, zenye muonekano wa rangi nyingi za kupendeza. Magunia hayo yanaashiria namna ya mimea itakavyokua na kustawi, ikiwa ni muendelezo wa kilimo cha mbegu na namna itavyomsaidia mkulima katika kustawisha mazao yake.

Eneo la ndani likiwa na vifungashio vilivyo nakishiwa kwa rangi mbalimbali na maneno na picha, ili kumjuza mtumiaji mkulima kwenye kilimo cha mbegu katika kustawisha mazao na mimea.

Aina ya kilimo cha mbegu kilichowekwa kwenye vifungashio mbalimbali vyenye rangi ya kijani, nyekundu na kijivu kwa ajili ya kuuza mkulima namna ya kutumia.

Aina ya kilimo kinacholenga kuzalisha mbegu bora. Mbegu hiyo imehifadhiwa katika kifungashio chenye rangi nyekundu na goldi, yenye maandishi ya kumjuza mtumiaji namna ya kutumia mbegu hiyo katika kuzalisha mazao yake.

Kifungashio cha kijani chenye picha na maandishi ya kumjuza mtumiaji katika ukuzaji wa mbegu, ambayo ni muendelezo wa kilimo bora kinacholeta faida kwa mkulima na taifa.

Vifungashio venye rangi ya brauni, vikiwa na maandishi ya kumjuza mwitaji wa bidhaa katika ukuzaji wa mbegu, ambayo ni mwendelezo wa kilimo bora kinacholeta faida kwa mkulima na taifa.

Mpangilio wa sahani ndani yake kukiwa na mbegu zenye rangi tofauti, katika muendelezo wa kilimo cha mbegu unaomsaidia mkulima katika harakati zake za shambani.

Mbegu hizi huwa bora kwa uzalishaji na uwezo mkubwa wa kustahimili magonjwa na hutoa mazao. Mbegu hizi zimehifadhiwa vizuri kwa kifungashio maalumu na kuwekwa sehemu kwa ajili ya kuvutia watumiaji.

Kifungashio chenye rangi ya kijani chenye maandishi ya kumjuza mtumiaji namna ya kutumia bidhaa hiyo, ikiwa ni muendelezo wa kumrahisishia mkulima katika kilimo cha mbegu.

Vifungashio vyenye rangi ya kahawia vikiwa na maandhishi ya kumjuza mtumiaji katika kutumia bidhaa hii, ikiwa ni muendelezo wa kumrahisishia mkulima katika uzalishaji wa kilimo.

Vifungashio vyenye rangi ya kijani na picha zenye mvuto wa kuvutia mtumiaji pale anapohitaji bidhaa hii, ikiwa ni mwendelezo wa kumsaidia mkulima katika uzalishaji wa mbegu katika harakati zake za kilimo.

Kifungashio chenye rangi nyeupe na kijani ikiwa na maandishi ya kumjuza mtumiaji namna ya kutumia aina hii ya bidhaa inayomsaidia mkulima, ikiwa ni mwendelezo wa uzalishaji wa kilimo cha mbegu.

Vifungashio vyenye rangi ya brawni, vikiwa ndani na mbegu, na maandishi ya kumjuza mtumiaji, ikiwa ni mwendelezo wa uzalishaji wa kilimo cha mbegu, chenye kumsaidia mkulima katika harakati zake za kilimo.

Eneo la mbuga likiwa limezungukwa na miti, mimea, mawe, milima kwa mbali, akiwemo mnyama pori aina ya pundamilia; ikiwa ni mwendelezo wa kivutio cha watalii na jamii.

Mandhari inayoonyesha mtu akiwa anamlisha twiga. Twiga huyo anainama na kuweka kichwa chake karibu kabisa na mtu huyo ambaye anaonekana kuwa na chakula mkononi. Nyuma yake kuna mazingira ya porini na wanyama wengine wa porini aina ya twiga wakionekana.

Eneo la nje likizungukwa na majani na miti akiwemo mnyama wa porini aitwaye twiga, ambaye amewekewa uzio wa mbao na nyavu kwa ajili ya usalama, pia ni kivutio kikuu kwa watalii na wanajamii.

Eneo la wazi, likiwa na mnyama wa porini aina ya tembo. Akionyesha matendo yake kwa madaha, kwa watalii waliomzunguka kama kivutio.

Eneo la mbuga likizungukwa na miti, mimea akiwemo mnyama pori aitwaye twiga ikiwa ni muendelezo wa kivutio kwa watalii na jamii.